Watu wawili, wameketi wakiwa wamevalia, barakoa za uso, mmoja wao, aliyevaa vazi jeupe, anaweza kuwa muuguzi au mfanyakazi wa afya, akimhudumia au akiongea na mtu mwingine, aliyevaa, vazi la rangi ya kijani, wameketi karibu na meza ndogo, katika mazingira yanayoonekana kama ofisi au chumba cha, mashauriano.

Kikundi cha watu, waliovalia mavazi ya upasuaji, ya rangi ya samawati, na kofia za upasuaji za kijani, wakiwa wamezunguka meza, ambayo mgonjwa ameweza kuwa. amelazwa, ingawa mgonjwa mwenyewe haonekani, moja kwa moja, watu hawa wanaonekana kuwa wanafanya, upasuaji, au, utaratibu mwingine wa kimatibabu.

Watu kadhaa wakiwa wamekaa kwenye viti, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Kuna mwanamke mmoja amesimama akionekana akimhudumia mzee aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu. Watu wengi wanaonekana kuwa ni watu wazima, na mazingira yanaweza kuwa ya zahanati au kituo cha Afya kutokana na uwepo wa viti na wahudumu.

Muuguzi amevaa vifaa vya kujikinga binafsi kamili, ikiwa ni pamoja na suti nyeupe, barakoa na glovu, akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Mgonjwa amefunikwa blanketi na anaonekana amezidiwa. Kuna vifaa vya matibabu karibu na kitanda, ikiwa ni pamoja na mashine yenye skrini inayoonyesha grafu na mifuko ya maji au dawa ikining'inia.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa na shuka jeupe. Mgonjwa anaonekana dhaifu huku akiwa amevaa nguo maalum za hospitali, upande wake kuna daktari aliyevalia koti jeupe la udaktari huku anamshughulikia mgonjwa. Karibu na kitanda kuna mashine ya teknolojia yenye skrini ya kurekodi mapigo ya moyo.

Sehemu ya kichwa cha mtu mzima ambaye anaonekana kua mwanamke akimlaza mtoto mdogo kitanda. Anaonekana akimwangalia mtoto huyu wakiwa wamelala pamoja. Uso wa mwanamke unaelekea kwa mtoto na sura yake inaweza kuonyesha upendo au utulivu. Mtoto amelala karibu naye akionekana mdogo sana na mwenye amani.

Lori jeupe la afya likiwa na mchoro wa watu wawili upande wake. Mbele ya picha kuu, kuna mwanamke anayetemebea akiwa amebeba mtoto mdogo na kushika mwavuli. Lori limeandikwa kwa mabano Beyond Zero Mobile Clinic, likionyesha kuwa linatoa huduma za afya za mkononi. Mandhari inaonyesha mazingira ya nje.

Lori kubwa jeupe ambalo limegeuzwa kuwa kliniki ya afya ya simu. Lori lina michoro mikubwa upande wake inayoonyesha muuguzi akiwa ameshika mtoto pamoja na mwanaume na mwanamke wazima. Michoro inaonekana kuwa ya rangi angavu na inawasilisha ujumbe wa afya au huduma za matibabu.

Tukio linahusisha mfanyakazi wa afya na watu wengine watatu ambao wanaweza kuwa wanajamii wanaowahudumia. Mfanyakazi wa afya anaonekana amevaa koti yenye maandishi, anaonekana akizungumza na kijana mmoja kwa umakini. Karibu nao, kuna watoto wawili wadogo wamesimama wakishuhudia au wakiwa sehemu ya mwingiliano huo.

Watu wengi, wamekusanyika karibu na gari lililoandikwa Beyond Zero Mobile Clinic . Gari hilo lina alama ya msalaba mweupe, ishara inayohusishwa na huduma za afya. Watu wengi, wakiwemo wanawake na watoto, wameonekana wakipokea huduma au kusubiri kuhudumiwa karibu na gari hilo. Mandhari yenyewe, ni ya nje, labda katika eneo la mji.

Lori kubwa jeupe, lililobadilishwa, kuwa kituo cha afya cha, kubebeka, kinachojulikana kama kwa mabano, Mobile Clinic , lori, limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, karibu na hema kubwa jeupe, kuna watu wachache wamesimama karibu na lori na hema, na bendera ya Kenya, inaonekana ikipepea nyuma.

Shughuli za huduma ya afya katika mazingira ya kijamii. Kuna mtu amevaa vazi la bluu, akiketi kwenye kiti, huku akipimwa shinikizo la damu na mtoa huduma wa afya anayevaa kofia nyekundu, na jaketi ya kijivu. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini, na nyuma ya nyumba za asili zenye paa za nyasi.

Watu wawili ambao wanaonekana kuwa wauguzi. Wote wamevaa vifaa vya kujikinga ikiwa ni pamoja na barakoa za uso na kofia za upasuaji za rangi ya kijani. Wameketi karibu na meza ambayo imejaa vifaa vya matibabu kama vile sindano, dawa na vifaa vingine. Wanaonekana wakishughulikia vifaa hivyo na wakijadili jambo linalohusiana na kazi yao.

Meno ya juu yana mashimo makubwa yanayowashiria kuoza kwa kiwango kikubwa. Ufizi unaoneka kuwa na wekundu unaoweza kuwa ishara ya maambukizi ama ugonjwa wa fizi. Meno ya chini yana sura nzuri zaidi lakini yanaweza kuadhiriwa baadaye.

Sehemu ya uso wa mtu; mwenye ngozi nyeusi, akifungua mdomo wake. Mtu huyo anaonyeshana meno yake ya juu na ya chini na meno yanaonekana kuwa meupe. Mkono wa mtu huyu unaonekana umeshikilia kifaa kidogo cha manjano. Kifaa kinachoonekana ni mswaki mdogo au kifaa cha kusafisha meno.

Daktari wa meno akiwa amevaa glavu na barakoa akimfanyia mgonjwa uchunguzi wa meno. Daktari anashikilia vifaa vya meno na anaangalia ndani ya mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na mdomo wake umefunguliwa. Kuna taa inayoelekezwa kwenye mdomo wa mgonjwa ili kuangazia eneo la kazi. Mandhari inaonyesha mazingira ya kliniki.

Picha kuu inaonyesha mandhari ya karibu ya vifaa vinavyotumika katika utengenezaji wa meno. Kuna mswaki wenye rangi ya kijani na nyeupe upande wa kushoto, ukionyesha umuhimu wa usafi wa kinywa, katikati ya na upande wa kulia, kuna vyombo vya chuma vinavyotumika na daktari wa meno kama vile kioo cha kinywa na vyombo vingine vidogo.

Daktari wa meno anafanya uchunguzi wa kinywa kwa kutumia kifaa cha matibabu. Mgonjwa anaonyesha meno yenye afya huku meno yake yakichunguzwa kwa umakini. Uchunguzi wa meno ni muhimu kwa kudumisha usafi na afya ya kinywa.

Daktari wa meno amevaa glavu na anatumia kifaa maalum kuchunguza meno ya mgonjwa. Mgonjwa anaonyesha tabasamu huku akifanyiwa uchunguzi wa kinywa. Mazingira ni safi na yanaonyesha hali ya kitaalamu katika utoaji wa huduma za afya ya meno.

Sehemu ya katikati ya uso wa mtu, ikilenga pua na mdomo, mtu huyo, anaonekana kuwa na ngozi ya rangi, nyeusi, mdomo umefungwa, kidogo, unaonyesha meno ya juu, meupe na safi, sehemu ya chini ya pua, inaonekana vizuri, na kuna, kivuli, kidogo chini yake, mandhari ni ya karibu sana, ikionyesha muundo wa ngozi.

Eneo la ndani, ambapo mtu amelala kwenye kiti cha meno, akifanyiwa matibabu na daktari wa meno, daktari wa meno, amevaa miwani na, labda barakoa, na anatumia vifaa vya, meno kufanya kazi kwenye, kinywa, cha mgonjwa, mgonjwa anaonekana kuwa amefungua kinywa, na daktari anafanya kazi kwa umakini.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu, ikizingatia zaidi mdomo na meno. Upande mmoja, unaonyesha meno yenye rangi ya manjano, au yasiyo meupe sana, na upande mwingine, unaonyesha meno meupe na safi. Mdomo umefunguliwa kidogo, unaonyesha meno ya juu na ya chini.

Watu wawili wakiwa wamesimama kwenye eneo lililoadhirika na majanga au mafuriko . Wote wawili wamevaa majaketi ya kuelea za rangi ya manjano, zilizoashiria kuwa wako katika mazingira hatarishi ya maji. Mmoja wao ameshikilia kitu labda kifaa cha uokoaji. Eneo linalowazunguka limejaa maji machafu.

Wanawake kadhaa, wawili, wakiwa wamesimama mbele, ya, nyumba au jengo linaonekana kuwa la kawaida. Wote wamevaa, shuka za rangi nyekundu na bluu, ambazo ni mavasi yanayohusishwa na, watu wa jamii ya Maasai. Mbele yao, kuna mifuko kadhaa ya chakula cha msaada, iliyowekwa chini. Wanawake hawa wanaonekana kuwa wameshika baadhi ya mifuko hiyo.

Watu kadhaa wamesimama mbele ya lori kubwa jeupe. Lori, lina, nembo ya maandishi, yanayoashiria shirika la misaada, linalohusika na, kukabiliana na, ukame. Watu hao, wanaonekana kuwa, wamekusanyika kwa ajili ya kuupokea, au kusambaza misaada. Kuna vifurushi, na bidhaa zilizokusanyishwa chini, karibu na watu.

Gari la zima moto, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Gari hilo, lina rangi nyekundu na lina nembo, au maandishi kwa mabano, fire , kwa herufi kubwa upande wake. Pia, kuna namba two eight , kwa mabano, inayoonekana kwenye upande wa mbele juu. Gari lina vifaa mbalimbali vinavyohusika na, kazi ya kuzima moto.

Kundi la watu wakiwa wamevaa sare za zima moto, wakikimbia kuelekea eneo la tukio. Wanaonekana kuwa na vifaa vya kuzimia moto na wako tayari kukabiliana na dharura.

Eneo kubwa la ardhi, ambalo miti mingi imekatwa, na kuwacha, visiki, vingi vilivyokatwa vikiwa, vimesalia, kuna kisiki kimoja kikubwa cha mti, kilicho wazi mbele ya picha, ardhi inaonekana kuwa imefunikwa, na mabaki ya miti iliyokatwa, kama vile, matawi na magogo madogo.

Mtu aliyevaa mavazi ya kazi, yanayoashiria kuwa ni mfanyakazi wa afya, kama vile daktari au, muuguzi, amevaa kofia ya upasuaji na, barakoa, inayoifunika, sehemu kubwa ya uso wake, amevaa gauni fupi, ya rangi ya kijani kibichi, na anaonekana amesimama karibu na sinki ya, chuma cha, pua.

Aina mbalimbali ya mbegu na nafaka zilizopangwa kwenye bakuli za udongo. Kuna bakuli tano, kila mmoja ikiwa na aina tofauti ya mbegu au nafaka. Mbegu hizo zinaonekana kuwa na rangi na maumbo tofauti, labda kuashiria aina tofauti za mimea au. Baada ya mbegu inaonekana kuwa ndogo na pande zote huku zingine zikiwa kubwa na zenye umbo ya mviringo.

Vifaa viwili vinavyotumika kwa ajili ya kujikinga na kudumisha usafi, kimojawapo kina umbo linalotoshea sehemu ya uso na kinaonekana kuwa cha kinga binafsi. Chombo cha pili, ni cha plastiki na kina kioevu cha buluu kinachodokeza matumizi ya usafi wa mikono.

Mtoto mdogo mwenye ngozi nyeusi akishika mdomo wake chini ya mfereji wa maji unaotiririsha maji safi. Mtoto anaonekana akijaribu kunywa maji moja kwa moja kutoka kwenye mfereji. Mfereji unaonekana kuwa wa chuma na umewekwa juu ya ardhi. Mandhari inaweza kuwa ya eneo la mashamabani au kijijini kutokana na muonekano wa mtoto na mfereji rahisi.

Mandhari ya milima mikubwa, yenye, vilele, vyenye, miamba na, mabonde ya kijani kibichi, milima inaonekana kuwa na ukubwa tofauti na imefunikwa, kwa sehemu na miti au mimea mingine, anga limejaa mawingu, meupe mengi yanayoelea, juu, ya mlima na, mabonde, yakitoa mwanga na, vivuli, kwenye mandhari.

Daktari wa upasuaji aliyevalia nguo za manjano, glavu za upasuaji na neti ya kufunika kichwa; akisimama ndani ya chumba cha upasuaji chenye kuta nyeupe. Juu yake kuna mashine yenye mwangaza mkali inayomulika eneo la upasuaji ikitoa mwangaza wa kutosha kwa ajili ya kazi inayofanyika. Pembeni mwa daktari huyu kuna madaktari wawili wa upasuaji.

Sehemu ya ndani ya chumba cha hospitali chenye vitanda viwili vilivyoandaliwa kwa ajili ya wagonjwa. Kila kitanda kina vifaa vyake muhimu vya kimatibabu ikiwa ni pamoja na vifaa vya kulia na mashine zinazoonekana kuwa za kufuatilia hali ya mgonjwa. Kuna mtu mmoja kwenye chumba hicho anayeandalia.

Ndani ya chumba hichi cha huduma za afya na miundo mbinu. Kuna rafu na vifaa vya matibabu, rafu zimejaa dawa, vifaa vya matibabu, na vifaa vingine. Kuna pia meza, ya rangi nyeusi, iliyo na, karatasi na kalamu, chumba kinaonekana kuwa, kisafi, na kilichopangwa vizuri.

Vifaa viwili vya usaidizi wa kusikia. Kifaa kimoja kiko ndani ya kisanduku chake, ambacho kina picha ya kifaa chenyewe na maelezo mengine. Kifaa hichi kinaonekana kuwa cha kisasa na kina sehemu inayokaa nyuma ya sikio na nyingine inayoingia kwenye mfereji wa sikio.

Akishikilia shindano na chupa ndogo ya dawa. Shindano inaonekana kuwa na kioevu, ndani yake na mtu huyu, anaonekana kuwa tayari kuchoma dawa hio. Chupa ya dawa, ina lebo ambayo inaweza kuwa ya, maelezo kuhusu dawa hio. Hii ni dhana ya matibabu au utoaji wa dawa kwa njia ya sindano.

Kitabu kikiwa kimefunguliwa sehemu, huku kurasa zake zikionekana zimejaa maandishi. Kitabu hicho kinaonekana kuwa na jarada gumu la rangi nyeupe. Kurasa zilizofunguliwa zinaonyesha mistari mingi ya maandishi, yaliyochapwa kwa rangi nyeusi. Kitabu kimeegezwa kwenye uso mweusi au giza inaonekana kua kitabu cha kawaida.

Mkono uliofunikwa na glovu, ya rangi ya bluu, au, zambarau, ambao unaonekana kuwa wa daktari, au mfanyakazi wa afya, mkono huo, umeshikilia dawa au, vifaa vya matibabu, ambavyo, havionekani wazi, sana lakini, vinaweza kuwa, dawa, au vifaa vingine vinavyotumika katika matibabu.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu, cha, kielotroniki kikiwa kimelazwa juu ya, uso wa meza, au sehemu iliyo na rangi ya, kahawia ya mbao. Kifaa chenyewe, kina sehemu, kuu, nyeupe, yenye skrini ndogo inayoonyesha namba, na kamba inayounganisha kwenye mkono.

Kifaa cha matibabu chenye sehemu za rangi nyeupe na buluu. Kifaa kimezungukwa na vifungashio vyake, ambavyo pia vina rangi nyeupe na buluu pamoja na maandishi. Vifungashio vinaonyesha picha ndogo na vifaa hicho. Kifaa na vifungashio vyake vimepangwa juu ya uso ulio tambarare.

Hii ni mashine ya kuua viini, kifaa kinachotumika kuua bakteria, na vijidudu vingine kwa kutumia mvuke wa shinikizo. Kifaa kilichoonyeshwa kina umbo la silinda na kina vifaa vingine mbalimbali kama vile kipima shinikizo na vipini. Kifa hiki hutumika sana katika hospitali, maabara na vituo vingine vya afya.

Kifaa kidogo chenye umbo la mstatili ambacho kina sehemu ya kushikilia juu na nyaya kadhaa, zinazoelekea upande wa kulia. Pembeni kuna kifaa kingine cha mviringo ambacho kimefungwa kwa mkanda mweusi. Vyote vipo juu ya uso wa meza karibu na ukuta.

Mwanaume ameketi akiwa ameinamisha kichwa, na kufunika uso wake kwa kutumia mkono wake wa kushoto, anaonekana kuwa na msongo wa mawazo au huzuni, amevaa shati la mikono mirefu na ana saa ya mkononi kwenye mkono wake wa kulia, simu ya mkononi inaonekana kwenye mkono wake wa kulia mkono ule mmoja ulio na saa

Kisanduku cha dawa aina ya vitamin b5 kutoka company ya Health Aid . Kisanduku hicho ni cheupe na kina mistari ya buluu upande wa kushoto . Jina la dawa limeandikwa kwa maandiko makubwa meusi vitamin b 5600mg .

Mkembe mweupe na plastiki wenye label nyekundu na nyeupe, label ina neno kwa mabano BetaMol liloandikwa kwa herufi kubwa nyekundu chini ya neno hilo kuna maneno menigne madogo ambayo, hayawezi kusomeka. Mkebe una mfuniko mweupe na unaonekana kuwa umejaa kitu flani ndani.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya uso na glovu akimchoma sindano kwenye mkono wa jua wa mwanaume aliyeketi. Wote wawili wanaonekana kuwa na rangi ya ngozi nyeusi, hivyo wanaweza kuwa waafrika. Mwanamke anaweza kuwa mhudumu wa afya akimpa mwanamume chanjo au dawa ya sindano.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa msichana, akipokea chanjo au dawa ya mdomo. Kuna wawili wazima wanamshikilia mtoto kwa upole na kumpa matone kwenye mdomo. Mtoto anaonekana ametulia na anaangalia juu. Watu wazima wamevaa nguo za kawaida. Mandhari inaweza kuwa kliniki ya afya, kituo cha afya cha jamii au hata nyumbani.

Mtu amesimama mbele ya kituo cha kunawa mikono cha bluu na kijani. Mtu huyo amevaa barakoa ya rangi ya bluu usoni na shati jeupe, anaonekana akitumia maji yanayotoka kwenye bomba la kituo hicho na mikono yake iko chini ya maji. Kituo cha kunawa mikono kina nebo au maandishi ya rangi ya kijani na nyeupe upande wake.

Mikono miwili ya mtu mzima kwa juu, kwa uangalifu, ikimshikilia mkono mdogo sana. Mtoto amevaa nguo za rangi ya waridi na amefunikwa kwa blanketi au kitambaa cha rangi sawa. Mikono ya mtu mzima inaonekana kuwa inamuunga mkono mtoto kwa upole na usalama.

Mfanyakazi wa afya amevaa glavu nyeupe, akimdunga sindano mtu mwenye paja, la juu, karibu na goti, mtu anayedungwa sindano, ameegemea na sehemu ya nguo yake, imevuliwa ilikuruhusu sindano, kufanyika, sindano inaonekana kuwa tayari imeingizwa kwenye ngozi, mandhari inaweza kuwa kliniki au, kituo cha afya.

Mtoto mdogo amelala kitandani. Mtoto amefunikwa kwa blanketi jeupe na amevaa kofia ndogo kichwani. Karibu na mtoto kuna mkono wa mtu mzima unaonekana labda mzazi au muuguzi akiwa amemshika mtoto kwa upendo na uangalifu. Mandhari inaonekana kuwa ndani ya hospitali au kituo cha afya, labda wodi ya watoto wachanga.

Mkono mmoja unaokena kuwa mtu mzima mwenye ngozi nyeusi unashikilia kalamu yenye ncha yenye inayotoa rangi kwenye kidole kidogo cha mkono mwingine, ambao unaonekana kuwa wa mtoto mdogo pia mwenye ngozi nyeusi kuna alama ya rangi ya zambarau tayari kwenye kidole cha mtoto. Upande mwingine kuna neno linaloashiria tawi la tiba lianohusika na watoto.

Sehemu ya juu ya mwili wa mtoto mchanga ,hasa sehemu ya kifua na mkono. Mtoto anaonekana kuwa na ngozi laini na amevalishwa kitambaa cheupe kipande kimoja .Mkono wa mtoto unaonekana juu kidogo karibu na shingo ikionyesha maumbile ya asili ya mtoto mchanga aliyezaliwa karibuni.

Watu watatu, mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mwanamke mwenye ngozi nyeusi amevaa vesti ya rangi ya njano na nyekundu na miwani meupe, anamshikilia mtoto mdogo pia mwenye ngozi nyeusi ambaye amevaa nguo nyekundu na nyeupe. Mwanamke huyo anaonekana akimdondoshea kitu kwenye mdomo mtoto.

Mtoto mdogo amesimama mbele ya kituo cha kunawa mikono cha kijani kibichi. Mtoto huyu amevaa barakoa ya rangi ya bluu usoni , anaonekana akitumia maji yanayotoka kwenye bomba la kituo hicho na mikono yake inaonekana kuwa chini ya maji. Nyuma yake, kuna mtu mzima ambaye pia amevaa barakoa akimwangalia mtoto.

Kituo cha kunawa mikono kilicho simama pekee. Kituo hicho kina sehemu ya juu ya blue yenye sabuni na labda sehemu ya maji. Chini yake kuna ndoo mbili, moja ya kijani na nyingine nyeupe ambazo zinaweza kuwa za kukusanya maji machafu. Kituo kimeegemezwa kwenye miguu minne ya mbao.

Mwanaume ,akipigwa ngumi usoni wakati wa mchezo wa dondi. Mwanaume aliyepigwa anaonekana kuwa na hasira na amevaa glavu nyekundu, huku mpinzani wake akionekana akitoa ngumi na amevaa glovu ya buluu na nyeupe. Jasho linaonekana usoni mwa mwanaume anayepigwa kuashiria ukali wa mchezo.

Kifaa cha mazoezi cha rangi ya kijivu na nyeusi. Kifaa hicho kinaonekana kua cha kunyanyua uzito kwa ajili ya mazoezi ya bega. Kutokana na muundo wake na sehemu za kukaa na kushika, kuna uzito mbalimbali umewekwa kwenye pande za kifaa.

Mchezaji wa mpira ya miguu ameketi kwenye nyasi huku akionekana kuwa na maumivu makali. Anashika goti lake na uso wake umejaa hisia za uchungu na huzuni. Mandhari ya nyuma ina mwangaza hafifu unaoleta hisia za uzito wa tukio.

Mashine hii ya mazoezi ina fremu imaara ya chuma na udhabiti wa hali ya juu. Ina sehemu laini ya kuegemea mgongo kwa faraja wakati wa mazoezi. Muundo wake unasaidia kuimarisha misuli ya miguu na mgongo kwa usahihi. Inafaa sana kwa mazoezi ya viungo katika vituo vya afya na michezo.

Mlinda lango wa mchezo wa mpira wa miguu akiwa ameanguka chini kwenye uwanja wa nyasi. Anaonekana akijivingirisha kwa maumivu, ameshika mguu wake wa kulia kwa mikono yote miwili. Amevaa jezi ya rangi ya kijani na glovu nyeusi. Nyuma yake kuna mchezaji mwengine amesimama akimwangalia.

Mkono wa mtu ukiwa umevimba na una rangi iliyobadilika haswa kwenye vidole na viganja. Mkono unaonekana umejeruhiwa au una tatizo la kiafya linalosababisha uvimbe na kubadilika kwa rangi ya ngozi. Rangi inaonekana kuwa zambarau na labda blue katika sehemu tofauti.

Sehemu ya mwili wa mtu ambaye anaonekana kuwa mwanaume kutokana na maumbile ya mwili na mavazi. Mwanaume huyo ameshikilia goti lake la kulia kwa mikono yote miwili. Ngozi yake inaonekana kuwa ya rangi ya kahawia au nyeusi. Anaonekana kuwa amevaa saa ya mkono kwenye mkono wake wa kushoto.

Sehemu ya mimea mingi inayokua pamoja. Kuna majani marefu membamba, yenye rangi ya kijani na mashina yanayoelekea juu. Baadhi ya mimea inaonekana mikavu au inakauka ikiwa na rangi ya kahawai. Mandhari inaonyesha nyasi na magugu yaliyokua kwa wingi.

Majani mapana ya mihogo yanafunika sehemu kubwa ya shamba hili. Miti midogo na nyasi ndefu, zinazunguka eneo hili la kilimo. Nyuma miti mikumbwa na mandhari ya kijani yanaonekana. Anga la wazi linaonyesha hali ya nzuri ya hewa.

Mimea ya nyasi, ikikua katika mazingira ya asili, labda porini au kwenye shamba. Nyasi zina rangi ya kijani na kahawia, zikionyesha kuwa, baadhi yake zimekomaa au zimekauka. Mandhari inaonekana kuwa ya, udongo, au ardhi yenye mimea mengi midogo pia. Kuna mwanga wa kutosha, unaoangazia eneo hilo.

Majani mengi, marefu, mebamba ya kijani kibichi yamesimama wima, yakionekana kama nyasi au mianzi midogo iliyosongamana yakiwa yamejaa sehumu kubwa ya picha na kuonyesha uoto mnene unaostwi katika mazingira, labda ni aina ya nyasi kama napier inayojulikana kwa ukuaji wake wa haraka na matumizi mbalimbali.

Mmea wa kijani kibichi wenye majani yenye muundo wa sindano. Mazingira yana jua kali likimulika mimea na nyasi zilizopo ardhini, sehemu ya chini ya mmea inaonyesha udongo wenye unyevunyevu kidogo.

Mmea wenye miba unakuwa shambani chini ya anga la samawati yenye mawingu machache. Mazingira yanaonekana kuwa ya mashambani na yamezungukwa na mimea mingine.

Majani ya mmea wa ndizi yakua yamechanua na kuenea. Majani haya, yana rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kua mapana na marefu. Mmea huu unaonekana kua ardhini na kuna udongo unaonekana chini ya majani. Picha imepigwa kwa mtazamo wa karibu ikionyesha uumbile na maonyesho ya majani kwa undani. Mwanga unaonekana kua wa asili na rangi ya majani kuonekana kwa ungavu.

Mti mrefu, mwenye gome la rangi ya kahawia, na matawi mengi yanayoelekea juu. Matawi yana majani mengi madogo, ya rangi ya kijani, yanayofanya mti uonekane kuwa na majani mengi. Mti unaonekana kuwa umesimama peke yake, na anga la bluu, linaweza kuonekana kwa sehemu kupitia matawi. Mti unaweza kuwa wa aina ya mvinje.

Mmea au kichaka kilicho na majani ya kijani kibichi. Mmea huo unaonekana kuwa umepandwa ardhini na kuna udongo unaozunguka msingi wake. Mandhari hii inaashiria kuwa ya nje na kuna miti na mimea mingine nyuma yake. Mmea huo unaonekana kuwa na afya unakuwa vizuri.